Binti mwenye nyuso ya furaha akipatiwa matibabu ya meno, na mtoa huduma za afya aliyebobea katika magonjwa ya meno, ndani ya wodi inayohusika na utoaji wa huduma hiyo katika jengo la hospitali.

Mwanamke na mtoto waliovalia mavazi meupe, wakiwa katika chumba ndani ya nyumba. Huku mikononi mwao wakishikilia mswaki uliowekwa dawa ya meno kwa ajili ya kusafisha kinywa na meno yao.

Daktalin wa meno, kijana wa kike alie valia mavazi maghususi kwa ajili ya kazi yake, akiwa katika chumba maalumu ndani ya hosptali, akimfanyia uchunguzi mgonjwa kijana wa kike alie lala katika kiti maalumu ili kupatiwa matibabu ya meno.

Wahudumu wa afya wa hospitali wakiwa katika chumba cha upasuaji ndani ya jengo la hospitali hiyo, wakimfanyia matibabu ya meno mgonjwa aliyelala katikati yao. Wahudumu hao wakiwa wamevalia mavazi maalumu na sare za hospitali hiyo.

Chumba maalumu mahali ambapo, vifaa vya huduma ya kwanza pamoja na vifaa vya kutunzia kemikali pamoja na vifaa tiba huhifadhiwa. Huku kukiwa na maboksi ya huduma ya kwanza yenye rangi nyekundu, pamoja na vifaa vingine vilivyowekwa ndani yake.

Eneo la nje ya hospitali kukiwa na Jango kubwa lililojengwa kwa matofali ya kuchoma, likiwa na varanda iliyowekwa nondo zilizochomelewa vizuri paa la kisasa likiwa, limezungukwa na nyasi zenye kijani kibichi kinachopendezesha eneo hilo.

Eneo la wazi, sehemu ya korido katika jengo la hospitali, lililo na madirisha makubwa, sakafu nyekundu, pamoja na ukuta uliopakwa rangi nyeupe na bluu bahari. Huku kukiwa na viti vya wagonjwa kwa ajili ya kuwasubiri watoa huduma za afya katika eneo hilo.

Eneo la nje la jengo la hospitali kukiwa na maegesho ya magari ya wagonjwa yenye rangi nyeupe na mistari nyekundu; huku kukiwa na watu mbalimbali wahudumu bamoja na wagonjwa walioketi na kusimama katika eneo hilo kupokea na kusafirisha wagonjwa.

Mtaalamu wa afya mganga katika idara ya mionzi akiwa amevalia mavazi maalumu ndani ya chumba cha jengo la hospitali hiyo, akimfanyia matibabu ya kisasa mgonjwa aliye lala pembeni katika kitanda hicho.

Mtaalamu wa afya aliyebobea katika magonjwa na matatizo ya meno, akiwa ndani ya chumba cha jengo la hospitali maalumu, kwa ajili ya upimaji na utoaji wa meno, akiwa ameshika vifaa maalumu, huku akitoa jino la binti aliyelala pembezoni mwake.

Muuguzi wa kiume akiwa amevalia mavazi mahususi yanayo wakilisha kazi yake usoni mwake akivalia barakoa nyeupe mkononi mwake akishika makaburasha yenye taarifa za mgonjwa huku akiwa, ndani ya wodi ya wototo akiwapatia matibabu.

Mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu yenye rangi ya bluu bahari akiwa amesimama mbele ya ukuta wa jengo la hospitali muuguzi wa afya akitabasamu kuashiria furaha, amani na upendo baina yake na wagonjwa katika hospitali hiyo.

Daktari wa kiume aliyevalia mavazi maalumu kwa ajili ya kazi yake akiwa nje eneo la hospitali, mikononi mwake akivalia kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa ajili yakujikinga na maambukizi kutoka kwa wagojwa huku akitoa matibabu kwa wagonjwa waliomzunguka.

Mtaalamu wa magonjwa ya akili aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa ameketi katika kochi la rangi ya bluu iliyokoza. Nyuma yake kukiwa na ukuta uliopakwa rangi nzuri ndani ya jengo la nyumba hio, yenye rangi nyeupe. Huku mikononi mwake akiwa ameshika kalamu na daftari, akimsikiliza mgonjwa anayejielezea mbele yake.

Kijana wa kike aliyevalia mavazi ya hospitali, akiwa ndani ya wodi ya watoto, jengo la hospitali. Mbele yake kukiwa na kichanga kidogo, kilichobebwa katika kifaa maalumu kinachompa joto mtoto huyo, huku akiwa anamhudumia na kumuangalia.

Binti alievalia mavazi nadhifu sana, mbele yake kukiwa na kichanga kidogo, kilicho valia mavazi nadhifu. Ndani ya wodi katika hospitali. Huku akimpatia uangalizi kichanga hicho.

Mwanamke aliyevaa mavazi nadhifu sana, kichwani kwake akijifunga lemba safi. Mikononi mwake akiwa amembeba mtoto mdogo, na katika viganja vyake vya mkono akiwa ameshikilia bahasha, huku akiwa katika jengo la wodi ya watoto, kukiwa na wamama na watoto wengine katika hospitali hiyo.

Kijana wa kike mhudumu wa afya, akiwa katika eneo la nje la hospitali akitoa huduma ya chanjo kwa wagonjwa mbalimbali waliofika katika kituo hicho. Huku kukiwa na mahema yaliyofungwa kwaajili ya kuhakikisha utoaji wa huduma hiyo unafanikiwa.

Glasi mbili nyeupe ndani yake zikiwa na dawa za asili za kimiminika, zilizochanganywa kwa maji na majani ya miti ya asili huku zikiwa zimewekwa juu pembezoni, kukiwa na majani mengine ya dawa hizo.

Dawa mbalimbali za asili zikiwa zimewekwa katika vifungashio na vyombo mbalimbali kama: vijiko, miko, birauli pamoja na glasi za vioo, chupa ndogo ndogo nyeusi zilizofungwa vizuri.

Chupa maalumu za kuhifadhi dawa za kienyeji. miche iliyochumwa shambani kwa ajili ya utengenezaji wa dawa hizo. Vifaa vya kusaga miche hiyo vikiwa vimewekwa pamoja Kwa ajili ya uzalishaji wa dawa za asili.

Mmea wa kijani kibichi uliyokomaa vizuri unaotumika mahususi kwa ajili ya utengenezaji wa dawa za asili zinazotibu magonjwa mbalimbali ya binadamu. Huku moja ya tawi lake likiwa limeshikwa na mkono wa kuume uliovalia shati la bluu iliyokooza.

Chupa za maji zilizofungwa vizuri ndani yake, kukiwa na dawa za asili zilizotengenezwa kwa miti shamba pamoja na mizizi ya miti. Huku zikiwa zimezungushiwa karatasi yenye maelezo ya namna kamili ya kutumia dawa hizi.

Tunda aina ya papai lililokomaa vizuri ndani yake kukiwa na mbegu zilizokomaa mbegu ambazo hutumika kama dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu, nyuma yake kukiwa na papai lingine likiwa sawa bila kukatwa.

Chupa ndogondogo za dawa zenye rangi tofauti kama kijani, nyeusi na bluu zilizofunikwa vizuri zikiwa na karatsi zilizobandikwa mbele ya chupa hizo, zikiwa na maelezo ya namna ya kutumia dawa hizo zilizowekwa juu ya meza iliyowekwa vizuri.